Mandhari ya anga ya juu inaonyesha bwawa la kuzalisha umeme wa maji likiwa na daraja , mitambo wa kusambaza umeme na nyaya nyingi. Ardhi kavu na uoto wa asili unaizunguka ukisisitiza uhusiano kati ya rasilimali na maendeleo. Taswira huonyesha miundombinu ya nguvu na ubunifu wa kiuhandisi.

Mnara wa chuma wa kusafirisha umeme unasimama kwa urefu mkubwa dhidi ya angaa la bluu angavu ukiwa umebeba nyanya za nguvu ya juu zizazotumika kusambaza umeme kutoka kwa kituo vya kuzalisha hadi kwenye vituo vya usambazaji. Muundo wake wa grid ya metali unaonyesha uimara na ufanisi katika miundobinu na ya nishati ya kisasa.

Mnara wa kusambaza umeme unaonekana kwa mandhari ya machweo ya jua huku anga likiwa na rangi ya waridi na machungwa. Mandhari hii inaonyesha juhudi ya serikali ya Kenya kupitia wizara ya nanishati katika kusimama miundo mbinu ya usambazaji wa nishati.

Maji ya mafuriko yamejaa katika makazi ya watu huku baadhi yao wakisimama na wengine wakifanya kazi karibu na maji hayo. Nyumba zilizojengwa kwa vifaa vya kawaida vinaonyesha hali ya mazingira yenye changamoto . Anga lililo na mawingu linakamilisha hali ya dharura na uhitaji wa msaada wa haraka kwa jamii husika.

Takataka aina mbalimbali mifuko ya plastiki, nguo, mabaki ya bidhaa zimejazana kwenye dump kubwa lililofunguka na barabara ya katikati, ikipenyeza katikati ya mirundo ya uchafu. Watu wawili wanaonekana wakijitahidi kupita kwenye eneo hilo, wakitoa taswira ya maisha ndani ya changamoto ya kimazingira ya jamii.

Mamba wawili wameegama karibu na maji mto au ziwa mmoja akiwa ndani kidogo na mwingine pembeni kwenye tope. Ndege wawili wadogo wamesimama karibu nao bila wasiwasi wakionyesha maisha ya viumbe tofauti katika mazingira ya asili. Mandhri inavutia kwa uhai wa bwerere na ushirikiano wa kimazingira.

Maji yenye matope yamezingira nyumba iliyochakaa iliyo na mabati na mbao huku majengo ya jirani yakibakia imara. Maeneo ya karibu yanaonyesha msongamano wa makazi katika mazingira yenye changamoto za miundombinu na mafuriko.

Mandhari inadhihirisha changamoto za kimazingira katika makazi ya watu. Mto unatiririka umezingirwa na taka mbalimbali kama chupa za plastiki, mifuko na baki ya chafu. Majengo ya vibanda yaliyotengenezwa kwa mabati na vifaa vya kujenga vilivyo rasmi yanaonyesha hali ya maisha ya watu walio katika mazingira yenye kipato cha chini huku majengo ya kisasa yakiwa nyuma yakionekana tofauti ya maendeleo.

Watu wawili wanashirikiana kupanda mti mdogo katika eneo lenye miti. Mmoja amevaa sweta nyekundu na sketi yenye kisanduku akiinama na kushikilia mche mwenye udongo wake. Mwingine amevalia shati ya manjano akisaidia katika mchakato hio. Kwa nyuma kuna wengine wakishiriki zoezi hilo likiwa ni sehemu juhudi za pamoja za kuhifadhi mazingira.

Twiga anasimama kwenye vichaka vya kijani huku majengo marefu ya kisasa yakiwa nyuma yake. Mchanganyiko wa mazingira ya porini na jiji unaonyesha jinsi wanyama pori wanavyoishi karibu na maendeleo ya binadamu. Taswira hii ni ya kipekee ikisisistiza uhusiano kati ya urithi wa asili na maisha ya mjini.

Nyumba za mabanda zimetengenezwa kwa mabati, mbao na udongo zikiwa zimekusanyika kwa msongamano. Mbele kuna rundo la takataka likiwa na plastiki na maji machafu yanayotiririka katikati ya taka hizo. Mazingira haya yanaonyesha changamoto za makazi duni, usafi wa mazingira mahadhari kwa afya ya jamii.

Watu watatu wamejikita kazini katikati ya mazingira yenye msongamano wa mabanda na takataka zilizozagaa. Mmoja ameketi juu ya kifaa cha mbao, mwingine amesimama na wa tatu akiinama akichunguza kitambaa kikubwa.

Kikundi cha watu waliovaa sare zenye mstari wa kuangaza na glovu zinafanya kazi ya kusafisha au kuchambua taka katika eneo la mijini pamoja na taka zilizo kusanywa kwenye mifuko ya rangi tofauti kama bluu na machungwa majengo na za nguzo za umeme nyuma zinaonyesha shughuli inafanyika katika mtaa makaazi ya miundo mbinu ya kawaida.

Watu watatu wanatembea msituni kwenye njia ya udongo. Mmoja akiwa amevaa suti ya kijivu na tai nyekundu, mwingine jaketi la rangi na mwingine blaudi na suruali. Mandhari ni yenye miti mingi ikileta utulivu na hali ya asili. Maongezi hayo yanaonekana ya kirafiki katika mazingira ya kijani yenye hewa safi.

Mto wenye maji yenye uchafu unaonekana. Mtu mmoja anafua nguo ndani ya maji haya huku takataka na uchafu ikiwa imetapakaa kando kando ya mto. Kwa nyuma kuna majengo ya makazi na maeneo yenye kijani yakionyesha mazingira ya miti. Anga ni ya mawingu kiasi ikionyesha hali ya hewa tulivu.

Hii ni taswira yenye ujumbe mzito kuhusu utunzaji wa mazingira. Tunaona mtu aliyevalia sare ya kijani na kofia ya usalama ya rangi ya chungwa akikusanya taka pembezoni kwa mto au kijito. Anaonekana makini akiwa na gunia kubwa la kuhifadhia taka huku akifanya usafi katika eneo lenye uchafu wa plastiki na taka nyinginezo.

Picha inaonyesha minara ya kumbukumbu unaojumuisha sanamu mbili za shaba moja anakofia na bunduki mwingine akitoa begi kwa mwenzake sanamu hizi zimesimama juu ya kinara chenye maandishi ya kingereza na kiswahili.

Kuna kundi la korongo wenye taji, wamesimama karibu na eneo la maji. Vichwa vyao vimepambwa na manyoya ya dhahabu yanayofanana na taji wakionyesha sura za kifahari na mkao wa kuvutia.

Wanyama kama tembo na nyunbo wanachungulia kwenye savannah mbele ya majengo marefu ya kisasa ya jiji. Tofauti ya mazingira ya asili na maendeleo ya binadamu huleta ujumbe wa kuishi pamoja na kulinda mazingira. Ni taswira ya mvutano na matumaini kati ya urithi wa mwitu na maisha ya mji.

Kuna njia ya udongo inayopita katikati ya kijani kibichi kilichopambwa kwa vichaka vikubwa vilivyotunzwa vizuri na miti ya kuvutia pande zote. Kwa mbali kuna jengo ndogo linalofanana na banda au gazebo likijificha nyuma ya mti likiongeza haiba ya utulivu.

Korongo mwenye taji yamesimama ndani ya uzio wa waya pembeni ya sehemu ya kulishia iliyotengenezwa kwa mbao. Manyoya ya dhahabu kichwani yanang'aa vizuri yakionyesha hadhi ya mnyama huyo wa porini katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Tingatinga linaendelea kubomoa jengo la mabati na mbao kwenye lenye vifusi, huku watu wachache wakitazama kwa mbali. Mandhari ya nje linaonyesha maendeleo ya ujenzi au kubadilisha miundo mbinu, labda kuboresha makaazi, kuunda nafasi mpya za biashara au kutengeneza barabara.

Picha inaonyesha kundi kubwa la ndege wakiruka kwa pamoja angani iliyo wazi na ya buluu wakitawanyika kwa mtindo wa kuvutia. Uundaji huu unaonyesha tabia ya kiasili ya uhamiaji wa ndege ambapo wanaruka kwa pamoja kwa umbali mrefu mara nyingi wakielekea maeneo yenye hali bora ya hewa au chakula.

Mtu anawasiliana kwa karibu na twiga kwa kumlisha moja kwa moja akiwa amesimama pembeni ya uzeo. Twiga anainama kwa utulivu na kuonyesha tabia ya upole, huku wengine wawili wakiwa mbali nyua katika mandhari ya asili, yenye miti na ardhi wazi.

Simba jike amesimama nyuma ya uzio huku mkono wa mtu ukinyooshwa mbele kanakwamba anataka kugusa au kuwasiliana naye. Mandhari ni ya hatari na uwasiliano wa karibu baina ya binadamu na mchama wa porini.

Ndege mwenye midomo ya njano na makucha makali ameketi juu ya tawi, manyoya yake ya kahawia yaking'aa kwa mwangaza wa asili. Muonekano wake wa utulivu na umaridadi huonyesha haiba ya ndege mla nyama aliyetayari kuchunguza mazingira yake.

Kundi la watu tisa wamevalia mavazi ya kitamatudi ya jamii ya kimaasai yakiwa a rangi angavu kama vile nyekundu na bluu yakipambwa kwa mikufu na mapambo ya shanga. Mmoja ana taji la manyoya kichwani huku wengine wakishika fimbo wakiwa kwenye ya kijani porini. Hii ni ishara ya kifahari ya tamaduni ya kimaasai inaadimisha urithi na tamaduni zao hai.

Barabara ya mitaa yenye njia nyingi inaonyesha shughuli za kawaida za usafiri na lori na magari madogo yanapita kwa kasi kuelekea mwelekeo tofauti. Upande wa kulia kuna barabara ya huduma ambapo magari mengine yanaendelea na safari zao huku upande wa kushoto ukifunikwa na miti na majengo yaliyo mbali kidogo.

Barabara ya jiji iko hai tunaona basi la kijani, gari la rangi ya machungwa na pikipiki zikipita kwa mpangilio kwenye njia iliyotenganishwa na reli ya chuma. Juu yake daraja la watembea kwa miguu la kijani lenye paa la blue linakata anga likiwezesha uvukaji salama bila kuathiri mzunguko wa magari. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo, mabango ya matangazo na taa za barabarani zinazofanya mandhari ya kijiji kuwa kamili.

Mandhari ya barabara ya jiji inaendelea kuwa yenye shunguli nyingi. Teksi zilizo na alama zinaonekana wazi zikiwa zimepangwa kwa mstari huku watu wakitembea wakisimama kando kando. Mabango ya biashara kama ya APPLE GREEN na ZEYLAL yanaendelea kuwapo yakionyesha mazingira ya uchumi wa mtaa wenye harakati nyingi.

Msongamano wa magari ya usafiri wa umma unaonyesha mabasi na magari ya shirika ,malori na magari madogo yakisubiri au kusonga polepole kqenye barabara yenye uzio upande mmoja. Mitaa inaonyesha majengo ya ghorofa yaliyopambwa kwa matangazo ya taasisi ya elimu huku watu wakitembea kando ya barabara na bidhaa zikiwa zimepangwa kando.

Matatu ya rangi ya machungwa imeegeshwa katika barabara yenye shughuli nyingi huku watu wakiwa wamesimama na kutembea karibu nayo, bango mbele ya gari linaorodhesha vutuo vya Kariako, Starehe na Pumuani miongoni mwa maeneo mengine, mandhari inaonyesha mfumo wa usafiri wa kawaida mijini na maisha ya kila siku ya mwananchi.

Hiki ni kituo cha reli kipo kwenye harakati nyingi. Njia ya reli inapita katikati huku abiria wakisubiri au wakielekea kwenye lango la kuingia. Upande mmoja kuna majengo madogo yenye paa mekundu ambayo yanatumika kwa huduma kama tiketi au mapumziko na upande mwingine kuna eneo la kijani lenye miti na maua. Kwa mbali barabara yenye magari na majengo ya kisasa yanaongeza uzuri wa mandhari ya kijiji.

Gari la abiria la rangi ya waridi limeegeshwa katikati ya barabara yenye shuguli nyingi likiwa limeandikwa emergency exit huku nyuma kwenye dirisha la nyuma. Watu wanatembea na wengine wamesimama karibu wakichangamka kwenye mazingira ya jiji, taswira hii inaonyesha usafiri wa kawaida na maisha ya kila siku mjini.

Mabasi mengi yenye alama ya safari yameegeshwa mbele ya jengo lenye mabango ya biashara mbalimbali. Alama za maeneo kama Voi, Mombasa, Mtwapa, Kilifi na Malindi zinaonyesha kituo hiki kuwa kitovu cha usafiri kuelekea Pwani ya Kenya. Mandhari inasisitiza harakati za kila siku za wasafiri na jukumu la kituo hiki katika kuunganisha miji.

Basi la blue likiwa na nambari nne limeegeshaw barabarani. Abiria mmoja akishuka na kushika mlango. Orodha ya vituo kama Nyayo, Bellevue, Pipeline na Tajmall inaonekana huku ada ya shilingi hamsini ikionyesha gharama ya safari za umma jijini Nairobi.

Basi la kijani lililo na maandishi limeegeshwa mtaani huku likiwa na mzigo juu yake ikifunikwa kwa turubai. Pembeni kuna basi jeusi la Mombasa na watu kadhaa wakisimama karibu wakionyesha shughuli za safari na usafiri wa miji.

Mabasi matatu ya huduma ya jiji yameegeshwa kandokando ya barabara. Kila moja likiwa na rangi na nembo tofautitofauti. Watu wanapita karibu huku jengo kubwa na miti pembeni vikionyesha mandhari ya usafiri na umma katikati ya jiji.

Maafisa wa trafiki wawili wanaelekeza magari katika barabara, yenye shughuli nyingi, huku gari nyeupe na gari la kijivu zikisongea. Kwa nyuma kuna watu wameketi karibu na ukuta, wenye maandishi pembeni ya basi, yakionyesha mandhari ya jiji lenye uhai na usimamizi wa usafiri wa umma.

Gari la njano likiwa barabarani karibu na watu waliokusanyika, mmoja wao akiinua bango lenye nambari arobaini na sita na orodha ya maeneo maarufu kama Valley Road na Kenyatta Hospital. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za jiji na usafiri wa umma na maisha ya kila siku ya wananchi.

Mtu aliyevaa kitimbao ya kijani na glavu anachukua sampuli ya maji yanayotoka kwenye bomba lililo wazi huku wengine wakisimama karibu wakitazama kwa makini. Ndoo na chupa zimewekwa pembeni zikiashiria shughuli ya ukaguzi ya uelimishaji kuhusu ubora wa maji. Tukio linasisitiza upatikanaji wa huduma salama na maji na ushiriki wa jamii katikati ya mazingira.

Mirija mieupe ya plastiki yenye ukubwa tofauti zimepangwa juu ya sakafu ya zege nyingine zikiwa zimeingizwa ndani ya nyingine. Muundo huu unaonyesha maandalizi ya vifaa vya bomba kwa ajili ya matumizi ya ujenzi au miundo mbinu.

Lori jeupe lenye maandishi limebeba mizigo na magunia kwenye barabara ya jiji huku watu wakishughulikia taka. Mandhari inaonyesha shughuli za usafi wa mazingira huku magari, majengo na mkokoteni zikichangia maisha ya kila siku ya mjini.